Magari yaliyoegeshwa yapo hapo katika sehemu yake jeupe, jeusi na majumba yaliyo pembezoni mwake marefu yaliyo na vioo, rangi tofauti nyeupe kijibao cha buluu kiko nje, rangi ya miti yaliyo ya kijani yako pembezoni.

Magari yaliyoegeshwa ni ya kifahari, yako katika msururu wa mahali pa kujipumzisha. Kuna gari lenye rangi nyeupe na rangi nyeusi yamesimama pamoja, majina ya magari tofauti tofauti yapo hapo kwa maagizo.

Hapa ni sokoni. Kuna wafanyibiashara tofauti, kuna mama amechutama amevaa buibui na ninja. Mama aliyesimama ni muuzaji anataka mhudumia. Mwanabiashara mwengine naye pia kule anazungumza na mwanabiashara mwenzake. Kuna tomato kuna viazi, machungwa, mahindi na vitu ambavyo wanauza kila siku.

Shilingi elfu moja ya Kenya ni moja pesa kuu kubwa. Banki ya Central ndio inayowezesha kutambua uwepo wa fedha hii. Ina nambari, ina jina 100AA00. Imeandikwa kiingereza pia.

Karatasi ilio na maandishi ya KENYA REVENUE AUTHORITY. Hii ni ya kulipia takisi, nambari za simu, nambari za jina la mtu, hata pia linaonekaniwa uwepo wa maegezo ya kusema nini unafaa kulipia.

Elfu moja, pesa taaslimu ya kenya iliyo na rangi tofauti, nyeupe, nyeusi, manjano hata pia kuna majumba yaliyo na mchoro ndani yake. Mtu mmoja anaonekaniwa ameshikilia pesa hizo akiwa na rangi ya brauni.

Magari yameegezwa mapya yanauzwa, kila moja ina rangi yake kuna jivu, jeupe, jeusi kuna hata ya rangi ya bluu hapo ni mahali karibu na mauzaji hayo.

Gari jipya linajulikana kama matatu liko na rangi tofauti, nyeupe kwenye body yake, taa ziko nyekundu, tairi liko nyeusi, hata plate number nayo ni ya manjano. Linatulia barabarani kutaka kumaliza msafara wake. Limenawiri kwa hali ya anga jua likichomoza.

Magari yaliyo na rangi tofauti, nyeupe, nyekundu, nyeusi, buluu. Meza za wauzaji tarakilishi, hapa ni mahali kwa biashara. Nje kunaonekaniwa kuna miti yaliyo na rangi ya kijani.

Duka ambalo kumewekwa maneno ya hisia yanasema usiweke bango hapa. Kabisa kuna mabeseni mawili ya rangi ya kijani yameegeshwa nje yake. Kuna mifuko ya rangi ya bluu na kuna mifuko mingine ya rangi tofauti nyeupe, manjano, hata pia kuna ishara ya kuonyesha kuwa vitu gani zinauzwa.

Shilingi ishirini na kumi zilizowekwa hapo chini zina rangi mbili tofauti; manjano na kijivu. Nyingine inaonyesha simba wawili walio na mikuki ndani hapo.

Hapa ni mahali ambapo magari yameegeshwa yapo katika biashara. Kuna jeupe kuna jekundu kuna manjano kuna rangi tofauti. Hapo unaweza kununua. Wakati huu unaonekana ni wakati wa jua.

Aina ya pesa zilizoekezwa hapo katika bango hilo zinaashiria kuuzwa na kununuliwa kwa kiwango cha bei tofauti. Kuna pesa taslimu za Tanzania, Uganda, Europa hata pia Amerika.

Mama mjamzito anaonekaniwa akitabasamu aliyevalia nguo ya rangi ya nyekundu maelezo katika, jinsi gani utaweza kufanya uzao wako mzuri, kuna nambari zimewekezwa hapo chini kwa kujuwa mengi.

Viti vilivyoegezwa hapo nje ni vya wafanyibiashara wa kusuka nywele. Wengine wakiendelea biashara zao za kuuza vitu vya aina tofauti. Rangi ya buluu, rangi ya manjano. Kuonekaniwa kwa umbali mtu anatembea akija amevalia kijishati cha rangi na brown na na suruale nyeusi. Mwingine ni msusi akiendelea shughuli yake.

Magari ya kifahari yameegeshwa katika uwanja huu. Miti yaliyopo kandoni yameweza kuwa na upepo inaashiria. Yako color ya kijani. Kuna watu wamesimama nyuma ya magari hao wakiizunguka na wengine wakiwa wamevaa reflector zilizo rangi ya kijani. Mwengine amevaa koti jeusi.

Samaki waliochomwa, mama amevalia sare yake ya kazi, ameshikilia pesa anaendelea kuzikagua. Sinia ipo hapo katika meza hiyo ya rangi ya kijani. Kando yake kuna wanunuzi, hata pia kuna vitu ambavyo vimezuia kuna mwavuli.

Kwenye duka, kijana mmoja anaonekaniwa amejipumzisha wakati mwenzake amekaa apo juu .Viatu vipo aina mbili kimoja cha nyekundu kimoja kingine ni cha colour ya manjano. Aliyevalia suruali ya njano yuko juu aliyechini amevalia kijani kibichi.

Mtoto ameweza kubebwa baba na mama , wote hawa wanaonekaniwa wakiwa na furaha sana. Kuna nambari za simu zimewezwa kuwekwa hapo chini Kwa maelezo zaidi na maneno ambayo wao wanashughulikia Kwa wakati huo na kuwaambia wahudumu ama watu wanaohitaji bidhaa zao.

Gari lilo lililobebwa ni gari ambalo linauzwa au limeweza kupata shida fulani. Linaendeshwa na kuegeshwa kwenye gari ambalo linahusika kuweza kulibeba. Gari la blu na gari la kijivu yote mawili yapo barabarani yameegeshwa.